Mazingira ya mji ulio na shughuli nyingi ikiwa na saa ya jiji, magari aina tofauti tofauti yanayopishana, watu wanaotembea wakielekea njia mbalimbali bila kusahau mijengo zilizo kando ya barabara kukiwa na msikiti.

Hekalu nyeupe ya watu walio na imani moja ambayo ni kihindi. Milango miwili mikubwa, rangi nyeupe bila kusahau nyeusi. Mpita njia amekaa nje karibu kwa maua yanayopandwa.

Kanisa la rangi ya kahawa linaloitwa Shilloh celebration churches . Maandishi yenye rangi samawati sawa na lango lake, msalaba mweupe uliokatikati kwenye jumba hilo upande wa juu.

Ndani ya hekalu la waumini wa kihindi. Madhabahu yao yamezungukwa vitambaa rangi zambarau. Kuna vinyago tofauti tatu kubwa na vingine hali ya wastani.

Nyumba kubwa iliyoezekwa kwa nyasi , mpangilio wa viti na meza zilizo za vyoo umezunguka jumba hilo lililo na wazi wa kuona ndani. Nje mti ya mnazi zaidi ya tatu na anga iliyotulia ya rangi ya samawati.

Ukuta mweupe ulio andikwa maandishi na mchoro wa ramani ya Afrika ikizingatia kanisa la Mombasa Light House .

Maandhari ya utalii baharini, uuzaji wa nguo rangi changamfu, Nyumba zilizojengwa ufuoni, watu wanaojiburudisha na hali ya anga na kuzungukwa kwa miti ukiwa mnazi.

Kitalu cha miti aina tofauti zilizopangwa kwa upande wa barabara, miti iliozunguka kando kukiwa na mpapai, vibanda vya kuzuia jua bila kusahau kioo cha gari inayopita.

Bustani maridadi iliyogawanyika upande tofauti. Imezingirwa na miti zilizojaa rangi ya kijani. Katikati kumezungukwa na uzio uliofungwa. Minazi nazo zimejichomoza kwa kuongezea uzuri wa pahala hapo.